Kompyuta ya sayansi, kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya saba kimechapishwa na kampuni ya uchapishaji ya Longhorn.

Darasa ambalo limetandikwa bidhaa, mlango umefungwa, ubao mweupe umeandikwa kalamu ya rangi ya samawati, corner kuna vipiga deki na vifaa na taka.